Katika picha hii kuna daktari wa meno ambaye anahudumia mwanaume aliye lala kuona juu. Mwanaume huyu amepanua mdomo kana kwamba yuko katika katikati ya matibabu na uchunguzi wa meno. Daktari amevalia barakoa na glavu za mikononi. Kama sehemu ya mavazi ya kinga ya kitalamu, uso wake unaonyesha umakini katika kazi yake.

Katika picha hii namwona mhudumu wa afya ambae ni daktari wa meno, pia naona mama mmoja ambae anashughulikiwa. Huyu daktari anaona meno zake pia naona chati ambacho kimeandikwa (free dental) yaweza kumanisha kuwa watu wameabia watu wakuje waangaliwe meno zao.

Katika picha hii naona mhudumu mmoja wa afya. Pia naona mama na mtoto. Inaonekana kuwa huyu mhudumu wa afya anampa chanjo huyu mtoto. Pia mama na mzazi wamevaa barakoa ili wasiweze kuambukiza mtoto mchanga magonjwa zozote ambazo wanaweza kuwa nazo.

Katika picha hii naona muhudumu wa afya akishugulikia mtoto mchanga, pia naona kifaa amacho amekiweka shingoni mwake. Kifaa hiki inaitwa stretoscope inatumika kupima mdundo wa moyo.

Katika picha hii naona Kuna boxi la dawa lenye rangi nyeupe, na upande wake mmoja kuna rangi nyekundu iliyo pakwa upande wa pembeni. Juu ya boxi hilo Kuna meandikwa Ferolux yaliondikwa kwa rangi ya nyekundu. Chini ya maandishi hayo imeandikwa kwa herufi madogo saidi 30 capsules maandishi hayo yakiwa kwa rangi nyeupe na yamewekwa ndani ya sehemu nyekundu ya boxi .

Picha hii inaonyesha mwanaume kwenye mtumbwi uliobeba magodoro, mabegi na vifaa mbalimbali akielea juu ya maji. Huenda kwenye eneo lililokumbwa na mafuriko. Mandhari inaonyesha hali ya dharura au uhamishaji wa watu kutoka makazi yao kutokana na mafuriko au mafuriko ya.

Katika picha hii naona mhudumu wa afya mmoja na mtoto. Huyu mhudumu wa afya naona anaandika kitu katika kitabu. Kwa mafikira zangu, nafikiria anaandika kuhusu hustoria ya huyu mtoto na familia yake. Inavyoonekana hapa ambapo wako ni nyumbani kwa kina huyu mtoto. Yaweza kuwa anapewa chanjo.

Katika picha hii naona watu na pia naona moto kwa mafikira zangu nafikiria hatu hawa wanaotembea kwelekea pale panapowaka moto wanajaribu kwenda kusaidia kuzima moto. Pia naona ni kama hii moto imetokana na hilo gari ambalo limeanguka hapo.

Katika picha hii naona kuna mhudumu wa afya ambaye ni daktari wa meno. Na pia naona kuna mama ambaye anaangaliwa meno zake. Huu daktari amevalia barakoa ili asiweze kusambaziwa magonjwa ama kusambaza magonjwa kwa wagonjwa wengine. Pia amevalia glavu ili.

Katika picha hii naona mhudumu wa afia ambaye ni daktari wa maskio, pia naona mama mmoja ambaye anaangaliwa maskio, pia naona daktari huyu anatumia kifaa maalum cha kuangalilia watu maskio , yaweza kuwa anangalia kama kuna kitu kimeingia pale maskioni mwa huyu mama ama dudu yoyote pale ndani.

Katika picha hii naona mzee ambaye anajaribu kufukuza nzige. Pia naona mti mkubwa ambao umevamiwa na nzige. Pia hizi mimea hapo chini ya mti imevamiwa pia na nzige. Huyu mkulima anajaribu kufukuza hizi nzige zisiharibu mimea zake.